Hii ni chuma au ni posti ya bendera na yenyewe ni ndefu na yenye rangi nyeupe na kuna kamba au kuna waya iliyopita kuelekea chini na juu kuna mawingu yenye rangi ya samawati na rangi nyeupe.

Hiki ni kitabu cha darasa la nne, na chenyewe ni cha rangi ya kijani kibichi, na watoto watatu wanaonekana wakiruka kamba, wawili wakiwa wa kike na mmoja akiwa wa kiume yuko katikati anaruka kamba hiyo, chenyewe kimeandikwa nalogon.

Hawa ni wanariadha kwa majina Nissan na kwa jina lingine Koech na mwanamke mmoja aliyesuka nywele zake taratibu na mwanaume aliyevalia nguo ya rangi nyeusi na rangi ya kinjano anaonekana kupishana naye.

Hii ni nyumba aina ya ghorofa na kila sehemu ina mabati na dirisha zilizo pakwa rangi ya kijani kibichi na vioo kwenye dirisha hizo za chuma, na milango mitatu inaonekana, nyasi zilizo chongwa vizuri.

Hili ni karatasi lililowekwa kwenye ukuta uliopakwa rangi nyeupe na karatasi lenyewe lina maandishi yaliyo ya rangi ya samawati kuwa, maji ni uhai yana picha za watu zinaonekana wakifanya kazi zao kwenye maji na yana maandishi mengi.

Hawa ni watu waliovalia nguo za rangi nyekundu na wale vilema waliokalia viti vya kuskumwa na wenyewe wanaonekana kuwa wamefurahi na wamevalia kofia zilizo za rangi nyeusi. Wameshika vibando vya inayoendea kuwa ni timu ya Kenya.

Huu ni mlango wa darasa wenye rangi ya kinjano na mlango wenyewe una karatasi lililo la rangi nyeupe na maandishi yanayosema kwamba si mahali pa kutokea kwa wanafunzi , ni onyo kwa wote.

Hiki ni kitabu kilicho rangi ya nyeupe na maandishi yaliyoandikwa ni talaa yanayozingatia uhandisi na ni cha nyota ya kiswahili cha gredi ya pili au darasa la pili na kuna punda anayebeba watu wawili.

Hili ni ghorofa na lenyewe limeundwa kwa mawe na limepakwa rangi nyeupe na dirisha zilizo na vitamba ndani vya rangi nyeupe na madoadoa ya rangi ya samawati na kuna kibango kilichoandikwa na rangi nyekundu kuwa wageni waketie kwa ofisi.

Hizi ni karatasi za kuchora zenyewe ni za rangi tofauti zingine za rangi ya kijani zingine za rangi ya samawati, rangi nyeupe, rangi nyekundu na zimewekwa ndani ya kikapu kilicho na picha ya mnyama.

Hii ni posta inayoonyesha, au ni chati inayoonyesha jinsi wanafunzi wanavyostahili kuhifadhi mazingira. Na yenyewe ina maandishi yaliyo rangi nyekundu, na maandishi mengine ni nyarangi ya kijani kibichi. Na picha za wanafunzi zinaonekana, waliovalia vinyasa venye rangi nyekundu.

Hawa ni wachezaji na wenyewe ni vilema na wamevalia nguo za rangi nyeusi na bendera ya Kenya na wenyewe ni wachezaji wa Kenya na wana mipira iliyo kwenye miguu yao.

Hiki ni kitabu cha darasa la pili kuna mahandishi yaliyoandikwa kwa rangi ya kinjano na kitabu chenyewe ni cha rangi ya samawati na picha za wanafunzi zinaonekana kuwa mahali pale na wenyewe wanaonekana kuwa wamefurahia.

Huu ni ukuta wa darasa na kuna maandishi yaliyo kwenye karatasi ya rangi nyeupe inasema ya kwamba hizi ni siku za wiki, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Ijumaa na zinginezo nyingi na zimeandikwa kwa rangi nyeusi.

Hapa ni afisi au mahali pa masomo ya tarakilishi na tarakilishi zilizo hapa ni tatu. Zenyewe ni za rangi nyeusi na viti vilivyo na rangi nyeupe na meza yenye tarakilishi zenyewe ni za rangi nyeupe.

Huyu ni mwanariadha wa kiume aliyevalia nguo yenye rangi nyekundu na maandishi yaliyo ya Kenya na mweyewe kwa jina Wesley Kimeli Sang' Na anatoka nchini Kenya na mwaka wa kuzaliwa ni Machi tarehe moja elfu moja kumi na tisa tisini na nne.

Hili ni darasa na lenyewe lina viti vilivyopangwa kwa muktadha maalum na viti vyenyewe ni vya chuma iliyopakwa rangi nyeusi na dirisha zilizo na vitambaa, vilivyo vya rangi ya manjano vimefunika madirisha hayo.

Huyu ni mtu mmoja afisa wa kiserikali na mwenyewe amevalia suti ya rangi ya samawati na tai. Amevalia shati nyeupe. Maandishi yapo nyuma yake yaliyo rangi nyeusi.

Huyo ni mtu aliyevalia nguo za Kenya na bendera ile ya Kenya katika nguo yake. Jina lake anaitwa Willis Kimani Sang'.Mwenyewe ni mkimbiaji. Mwanariadha, naa ako na shida ya mkono wake.

Hawa ndio wanariadha wawili, mmoja aliyevalia nguo za nyeusi na mwingine aliyevalia nguo ya kijani kibichi juu na kinyasha nyeusi. Mmoja anaitwa Samuel Muchai, aliye katika mkono wa kulia, na Jean Kipchumba aliye mkono wa kushoto. Wote wanatoka Kenya.

Mtu mmoja aliye kwenye mbao la mto au mahali penye maji ni mengi aonekana kuogelea na mantar yakiwa ni ya elimu kwa sababu anafunza jinsi ya kutumia na mwenyewe kuna kiti au kifaa kilicho cha mtu aliye mlemavu.

Huyu ni mwanariadha wa kike na mwenyewe amevalia nguo ya rangi nyeusi na suruali iliyo rangi samawati na mistari ya rangi nyeupe na mwenyewe anaonekana kuendesha baiskeli iliyo magurudumu matatu na enyewe ni kama ni kilema.

Huyu ni mwanariadha kwa jina Samson Ochuka ,mwenyewe anatoka Kenya , na mwaka wa kuzaliwa ni aprili mwaka 1996 anaruka shamba na amevalia nguo la rangi nyeusi.

Hiki ni kituo cha vifaa vya tarakilishi ama ni mahali pa mafunzo ya tarakilishi na zenyewe ziko mezani na ni za rangi nyeusi na meza hiyo ni ya rangi nyeupe na kuna vitu kadhaa vilivyoshikilia tarakilishi hizo na ukutani mwake ni wa rangi ya samawati.

Hii ni posta inayoonya au inayoonyesha jinsi ya kulinda shule katika mazingira hayo na sehemu zinazozingira shule na katika posta hii kuna picha tofauti moja ziko na wanafunzi wanaoonyesha kufagia shule hiyo.

Hawa ni watu wawili, mmoja akiwa anamfunzwa mwengine mchezo wa ndondi na anayefunzwa ni kilema wa miguu na anakalia kiti cha kilema na anayemfunza amevalia sweta au nguo ya rangi nyekundu na suruali ya rangi ya samawati.

Kuna picha tatu mahali hapa. Picha ya kwanza ni lori iliyo kwa mchanga, picha ya pili ni gari moshi linalopita kwenye eneo hili na picha ya tatu ni mzee anayeendesha baiskeli.

Haya ni madawati ya wanafunzi na ni ya rangi ya kinjano na kuna kitabu linaloonekana juu ya dawati hilo. Na dawati hizi kuna zingine zimewekwa plaster au zimepakwa rangi nyeupe nje yao.

Hili ni jengo la jumba na nyasi zilizokatwa kwa utaratibu zinameremeta na maji yanayopita kando yake kwa pipe au kwa friji au kwa mashine ya kupitisha maji hayo na kuna verranda au mahali pa watu kupumzikia.

Hiki ni chumba cha kuhifadhi vitabu au ni darasa kwa sababu kuna vitabu vilivyo juu ya meza. Vitabu hivi ni vya gredi ya saba, vimepakwa rangi ya samawati, kuna maandishi ambayo yanasema ya kwamba ni kitabu cha masomo ya kompyuta.

Hili ni darasa la wanafunzi ambalo limepakwa rangi nyeupe na dirisha zao zinazowapa mwangaza wanapokuwa darasani. Viti vyao vyenye chuma nyeusi na mahali pa kuhifadhia madaftari yao. Juu ya mahali pale kuna makaratasi au karatasi zilizoandikwa na rangi nyeusi.

Hiki ni kiwanda ambacho kinaonyesha ni mahali pa watoto wasiosikia. Na maandiko haya yameandikwa na rangi ya samawati. Maandishi mengine ya K, S, D, na C yaameandikwa na rangi nyeusi. Ukuta huu umepakwa rangi nyeupe. Kuna bendera za Kenya, zilizo na rangi ya nyekundu, nyeupe, kijani kibichi.

Huyu ni mwanadada wa kike, anafanya mazoezi yake kwenye maji au mtoni. Mwenyewe anaitwa Asiya Sururu katika au juu ya mto Oise. Na mwenye amevalia nguo nyeusi na madoadoa ya nguo ya rangi nyeupe amevalia miwani ya rangi

Hapa nikifaa au mahali pa mafunzo ambapo pamewekwa bango la rangi nyeupe na mandishi ya rangi ya kijani kibichi na bango la rangi yekundu mandishi yaha yanasema yakwamba nimahali pamoto au mahali ambapo watu hukutana pakiwa na moto nyuma yake Kuna mahali paku ifadhi maji.

Hiki ni kituo cha elimu na mwanaume mmoja aliyevalia suti ya rangi ya samawati ana maua yaliyo kwenye suti yake ya rangi ya nyeupe. Kuna maandishi yaliyo ukutani kuwa ni mahali na maandishi yenyewe yameandikwa kwa rangi nyeusi, rangi nyeupe na rangi ya samawati.

Hiki kikiwa ni kituo cha kufanya mazoezi ya mwili. Na mwanamke mmoja aliyevalia nguo au shati ya rangi nyekundu na suruali iliyo ya rangi nyeusi na viatu vile vya rangi nyekundu. Na ukuta ulio wa rangi ya kinjano, ameketi kwenye kitanda cha rangi nyeusi.

Hiki ni kitabu cha Longhorn na ni cha somo la kompyuta au tarakilishi na ni kitabu cha wanafunzi wa gredi ya saba, chenyewe kiko na rangi ya samawati na anayeonyesha pale amevalia glovu za samawati.

Hawa ni wanariadha na mwanariadha mmoja aliyevalia nguo ya rangi nyeupe na rangi nyekundu kwa na jina Kimani na anaonekana kuwa amefunga barakoa au miwani kwenye macho yake, na miwani yenyewe ni ya rangi nyeusi.

Hii ni kitabu au ni posta iliyo ukutani wa darasa na mahandishi yaliyo ya rangi nyeupe ya rangi ya kijani kibichi, rangi nyeusi ambayo yanasoma yakwamba mtoto anastahili kucheza, kusoma na kukuwa wakiwa pamoja.

Huu ni ukuta wa darasa katika shule fulani. Ambapo umechorwa wanyama tofauti kama vile, samaki, kuna punda kuna ndovu. Kuna bata na kuna maandishi fulani, yaliyoandikwa kwenye ukuta huu.

Huu ni ukuta na sehemu ya ukuta kuna ubao au chuma au mabati yaliyogongwa kwenye mahali hapo, ukuta mwenyewe umepakwa rangi ya samawati na chuma hizo zimepakwa rangi ya nyeupe na kuna vitabu vilivyo juu yake cha rangi nyeusi na kitabu kingine cha rangi ya mbao

Huu ni ubao wa darasa na una maandishi ya ijumaa Februari mwaka elfu mbili ishirini na tano na swali ni herufi ndogo kutumika na kuna rula iliyobangishwa kwenye ubao huo na kuna maandishi ya A, B hadi Z.

Hili ni jengo la ghorofa na limejengwa katika muktadha maalum na kwa mawe na dirisha zilizopakwa rangi ya kijani kibichi na kuna maua yaliyochongwa au kupindwa. Kwa muktadha ulioelezwa na mti ulio mbele yake wa kijani kibichi.

Hizi ni darasa zilizoundwa au zilizojengwa kwa mfumo au aina maalum ambapo ziko na milango tofauti na milango yenyewe ni ya rangi ya samawati na kuna michoro iliyo kwenye ukuta huo na miti au maua yamepandwa kwa mfumo unaopendeza mbele ya darasa hizo.

Hiki ni chumba cha kuhifadhi vitabu, chumba hiki kina faili, faili zilizo na rangi tofauti kama vile samawati, nyeusi na kijani kibichi. Nyingine chini kuna rangi nyeupe.

Hawa ni wanariadha wawili, mmoja wa kiume, mwingine wa kike, wa kike amesonga nywele zake na wote ni wakenya, kwa jina aitwa Nancy Chelegat Koech na siku ya kuzaliwa na wenyewe ni wanariadha na ako na shida ya kuona.

Hiki ni kitabu au ni daftari la wanafunzi kusoma. Na katika daftari hili kuna maandishi yaliyoandikwa katika lugha ya King'eng'e na picha tofauti zilizo hapo. Picha ya mtoto anayetandika kitanda na vingine picha za mikono, picha za wazazi au familia iliyo pamoja wazazi waliovalia nguo ya samawati na watoto wakila chakula.

Hiki ni kitabu cha mfumo mpya wa darasa la pili ukiwa niwa Heidar Richards, na ni kitabu cha lugha ya king'eng'e na kuna picha nzuri ya maua ya rangi ya kijani kibichi na samawati.

Hawa ni wanariadha wa nchi tofauti. Kuna mwanariadha aliye mbele, aliyevalia nguo ya rangi nyekundu na kinyasa au kaptura ya rangi nyeusi na jina lake ni Kimani.

Hawa ni wanariadha wa baiskeli na wenyewe wako kwenye baiskeli moja iliyo ya gurudumu mbili. Wenyewe wamevalia nguo za Kenya zilizo za rangi nyeupe na rangi nyeusi, rangi ya kijani kibichi wamevalia kofia zilizo za rangi nyeupe.

Hapa ni maktaba au sehemu ya kuhifadhi faili za watu. Faili hizi zimepangwa na kuna karatasi la rangi nyeupe liko juu ya faili ya rangi ya samawati katikati mwa sehemu hiyo na kuna faili zingine za rangi ya samawati zilizo hapo ndani na kiti kilicho kando yake.

Huu ni muhtadha wa michezo na wanaocheza wanaonekana kuwa ni wamemavu, wazingo, kadhaa. Kama mmoja. Eh, aliyevalia nguo au kinasa, au surwali, iliyo rangi nyeupe , anaonekana kuvunjika miguu anajisikilia na kujishikilia miguu yake.